Mtu akifunga ng'ombe na kumsanya maziwa kwenye ndoo ya chuma .Mtu huyu amekaa chini kando ya ng'ombe.

Au zaidi kwenye kituo cha kuchakata maziwa, kuna mapipa makubwa ya chuma yaliyojaa maziwa na mtu mmoja anajishughulisha na mashini ya kuchakata maziwa, labda kusafisha au kuucha maziwa.

Miungo mingi ya ndizi zilizovunwa na kupangwa sakafuni, kando ya ukuta. Huko.

Mtu mmoja amevaa koti jekundu na suruali nyeupe amesimama katikati ya shamba la ndizi.

Mkusanyiko wa ndizi ambayo bado hazijakomaa zimepangwa kwa, za rangi ya kijani. Ndizi hizi zimebakia kwenye magome.

Mwanamke akiwa shambani kati ya migomba anayonekana kuwa kwenye eneo la kilimo labda akikauka au kuanda shamba.

Mkusanyiko wa miungo za ndizi nyingi zilizokuwa na rangi ya manjano.

Shamba la migomba midogo ambayo iko katika hatua za mwanzo za ukuaji. Mimea hiyo imepangwa kwa mistari.

Mtu ameshika ndizi mbichi iliyomenywa. Ndizi kama hizi kawaida hutumika kupikwa, kwa mfano kwa kukaanga.

Mkundu wa ndizi ambao bado haujaiva. Ndizi hizo ni za kijani kibichi na bado zimeshikana vizuri.

Bustani miwa banana plantation iliyo ndani ya greenhouse au sehemu iliyofunikiwa kwa nyuzi za plastiki. Hii hutumika

Mwanamke anayeuza ndizi kwenye mtaa anaonekana amesimama kando ya magari au magari yenye ndizi nyingi zilizo pangwa kwa ukarimu kwa ajili ya kuuza.

Kijana, mchichi na mchangamfu akiwa ameketi ardhini akifanyia maziwa ng'ombe wake. Msichana huyo anaonekana kuvuna maziwa.

Mwanamke aliyevaa koti la maabara na kofia ya kichwani akimimina maziwa kwenye chombo cha usafi.

Shamba lenye mimea mbali mbali ikiwa ni pamoja na mgomba upande wa nyuma sehemu ya mbili ina mimea

Wanawake, wakiwa sokoni, wakiuza ndizi. Kuna meza zilizojaa ndizi nyingi za aina tofauti, zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Mti ya ndizi kwa katika mazingira ya kijani na yenye msitu mdogo nyuma. Mti hii inaonyesha kuwa ndizi ni zao.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kazi ya rangi ya buluu, akimwagilia ng'ombe dawa kwa kutumia pampu ya mgongoni. Anaonekana yuko kwenye zizi lililotengenezwa kwa mti.

Watu wakiogelea ng'ombe kwenye eneo iliowekwa kwa ajili ya kusafisha au kumwagilia mifugo. Inaoneakana kama shughuli ya usafi ama kuzuia wadudu.

Mti ya ndizi yenye majaniyalikauka au kuanguka unayo onekana kama imeadhiriwa na joto kali au ukame .

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga akiwa na kifaa cha kunyunyuza dawa mgongoni akimnyunyuzia dawa ngombe

Ng'ombe mwenye majeraha makubwa na kuungua mwilini, hali inayodhaniwa ni kutokana na moto au kemikali.

Mimea ya mahindi ikiwa katika hatua ya ukuaji wakati shambani katika majani ni ya kijani mbichi.

Mgomba ya ndizi ambazo bado ni mbichi, zimekaa kwenye miti wa ndizi wenye majani ya kijani, hii ni kawaida kwenye bustani au shamba.

Eneo la shamba lina mti ya matunda na mimea ingine pamoja na paa la chumba upande wa kulia, eneo lina nyasi za kijani na mto wa maji.

Viungo vya ndizi imeiva imefunikwa kwa makobo ya plastiki ya rangi ya buluu. Hii ni mbinu inayotumika katika kilimo cha ndizi.

Watu wakipanda migomba katika ardhi yenye udongo mwekundu. Mtu mmoja aliyeonekana akitumia jembe kupalilia au kuchimba

Shamba ambalo limepandwa mimea pamoja na nchi ya ndizi iliyo karibu na mipaka ya shamba au katika shambani.

Wanawake wakisimama karibu na mti wa ndizi kulikwama. Wakionekana kushunguka au kufuria mavua haya. Kuna bango la.

Mwanaume akibeba viungo vikubwa ya ndizi katika eneo la soko, Kuna ndizi yenye zilizopangwa chini tiyari kuuzwa.

Kijana anayesimama karibu na mzigo kumbwa wa ndizi kwa picha zilizo pigwa chini ya mti wa migomba.

Kundi la watu waliokusanyika wakizunguka kifaa kinachoonekana kutumika kwenye usimikajii wa chakula.

Banda la ng'ombe lenye ng'ombe wengi waliopo ndani ya magereza ya chuma. Banda hili lina mwanga wa kutosha.

Ng'ombe kadhaa wanatafuta chakula katika taka zilizozamba ardhi. Taka hizo zinaonekana kuwa za aina mbalimbali.

Kikapu cha kawaida cha mikononi chenye mzigo wa unga mweupe ndani yake kikapu cha kipo juu ya sakafu ya udogo.

Mkusanyiko mkubwa wa ndizi zikiwa zimekusanyiwa ardhi, hii ndizi ni ambazo bado hajakomaa.

Samba la mikorosho yenye nchi ya mikorosho iliyo pandwa mstari kwa misururu. Udongo umeandaliwa vizuri.

Mwanaume akimwaga maziwa kutoka kwenye chupa kubwa za alminium kwenye eneo la kulima au kituo cha ukusanyaji maziwa.

Huu ni mchakato wa kukusanya maziwa kutoka kwa kwa mifugo, watu wawili wamekusanyika kwenye sehemu ya mashambani.

Soko kubwa lenye vikapu kubwa vya ndizi nyingi za kijani na watu walioko nyuma wakishughulikia au kupakua ndizi izo. Eneo linaonekana kuwa ni maza...

Mwanaume aliyevaa koti nyeupe la maabara akifanya kazi kwenye meza ya maabara. Kuna vikombe vingine na vifaa vya kupima.

Shamba lenye mimea michanga ya migomba miungo ya ndizi. Mimea hiyo imepandwa kwa.

Ndizi mbichi, bado ikiwa imefungamana kwenye mmea wa mgomba, ndizi zina rangi ya kijani zimezungukwa na majani.

Ngombe walioko kwenye kanda la kisasa la ufugaji, ngombe hao ni wa rangi nyeusi na meupe na baadhi yao wana alama za masikioni.

Mchakato wa viwandani ambapo unga wa maziwa au bidhaa nyingine ya unga nachakatowa kwenye mashine.

Ng'ombe wakinyonyeshwa kwa kutumia mashini ya kunyooshwa maziwa, hii ni teknnolojia inayotumika katika ufugaji wa ng'ombe.

Ndizi wa mgomba akiwa na kishida kikubwa cha ndizi mbichi, ndizi hizo ni za kijani mbichi.

Ng'ombe wawili wamepanda wakitembea kwenye eneo la kupimia uzito au kupimia afya yao.

Kundi la wanawake wakiwa wamekusanyika na kuchukua sehemu za chakula au kitu ingine katika vifaa vidogo vya plastiki.

Ng'ombe ya maziwa waliopangwa mstari pamoja na ndani ya banda, wakila chakula kilichowekwa kwenye bunda wa kulia.

Ndama weusi na mweupe wakiwa ndani ya kanda la ng'ombe. Ndama hawa wamesimama karibu na usio wa chuma.

Kikakato wa kutengeneza jibini au maziwa yaliyo katwa. Kuna kitamba cha mish .

Mwanamke mzee akiwa shambani akisimama nyuma ya mkungo wa ndizi nyingi inaonekana ni aina la kilimo cha ndizi lenye.

Mtu akiwa shambani akiwa anachuma kukundi kubwa cha ndizi ambazo bado ni za kijani.

Kundi la ng,ombe walioko ndani ya banda la kufungia, ng'ombe hawa wamesimama na kukula kwenye.

Shamba la migomba na minazi mingi ya ndizi ikiwa na vichane vingi vya ndizi ambazo bado ni mbichi na za kijani.

Makundi kubwa ya ndizi za kijani zilizokusanywa zinaonekana kuwa nyingi na zikiwa tayari kwa kusafirishwa au kuzibishwa zaidi.

Watu watatu wakigawa na kufungulia mazao ya ndizi katika shamba, jambo linalo...

Shamba la mahindi ambayo yamekomaa kiasi na yanaonekana kuwa na afya mzuri majini ya mahindi.

Shamba lenye udongo, mwekundu na mimea mbalimbali ikiwa ni pamoja nchi ya miembe au miche ya miti.

Mkulima akiwa shambani akivuna mahindi yaliyokomaa. Anaonekana mwenye furaha na ameshika kojokoo la mahindi mkononi.

Soko la ndizi, kuna miungo mingi ya ndizi za kijani zilizopangwa kwenye rundo kubwa ardhini zikisubiri kuuzwa.

Kundi la watu wakiwa wamezunguka mizigo mkubwa wa ndizi zilizopandwa kwenye sehemu ya wazi labda ni sokoni au katika eneo la uzalishaji wa matunda haya.

Watu wawili wakijaza chombo hii kubwa kwa maji kutoka kwenye mitungi ya plastiki, mmoja amevaa mavazi ya nyumbani.

Mkulima shambani akiwa karibu na mti wa ndizi, mkulima huyu amevaa kofia ya rangi nyeupe na shati la blue anaonekana akiwa anaweka au kuandia mfuko.

mkono wa tatu ukikoroga au kuandaa chai ya maziwa kwenye bakuli ya chuma kwa kutumia..

Mchakato wa mchuma maziwa wa kutumia mashini za kisasa za kuchukua ng'ombe. Kila ng'ombe ameunganishwa.

Shamba la ndizi lenye mimea ya ndizi yenye majani mengi ama yenye afya. Udongo unaonekana kuwa...

Shamba la migomba lililo na ndizi nyingi zilizokomaa. Mgomba imepandwa kwa mstari.

Mtu anayeshika kipande cha ndizi mbichi. Kuna mti au mzizi ya kupiga ambacho kimekatwa nusu.

Mtu akiwa katika banda la mifugo ambapo kuna ng'ombe kadhaa wakiwa chini ya kivuli cha miiba ya mti. Mtu huyo anaonekana kuwa.

Watu watano wamesimama mbele ya mashini ya kuuza maziwa Kioto matiti inayojulikana kama milk ATM .

Shamba la mahindi ambalo mahindi yamekauka na kuanza kufa. Majani ya mimea hii yamegeuka kuwa ya rangi ya ha, kahua.

Mtu aliyevaa koti la baridi na kofia ya pikipiki, akimimina yoevu jeupe kuwa maziwa kutoka kwenye chombo cha.

Shamba la migomba ambapo mti ya ndizi inapandwa kwa msitari ya kupishana vizuri. Kuna pambo la umwangiliji maji kwa nje.

Mstari mdogo yenye mimea ya ndizi yanayokuwa kwenye undogo wenye mwinuko kidogo. Unaonekana kama mitarao au mapanda.

Mtaalumu aliyevalia koti kyeupe na kofia ya usafi akifanya uchunguzi wa maziwa kwenye maabara.

Mtu akifunga au kutoa maziwa kwa ngombe katika banda la ufungaji. Mtu huyu ameketi na kutumia mikono yake.

Mtu akiwa katika shamba la ng'ombe amevaa buti za plastiki za kazi akiwa amesimama au ndani ya ng'ombe aliyefungiwa kwa kamba.

Kuna mke akiwa ndani ya banda la ng'ombe akihudumia. Anaonekana kushika pampu la maji na kuosha ng'ombe.

Wafanyibiashara wa ndizi wakiweka au kuuza ndizi nyingi kwenye meza ya mauzo. Ndizi hii zimepangwa kwa wingi.